Hiki ni kiwanda cha kutoa nguvu za umeme. Kwenye kiwanda hicho kuna moshi ambao unatoka. Kwa umbali kidogo, kuna uwanja mkubwa ambao una mimea na mbele ya kiwanda hicho pia kuna mimea ambazo zimepandwa na kuna bomba ambayo inapita katikati ya mimea.

Hiki ni kiwanda cha umeme. Kwenye kiwanda hicho kuna moshi ambao unatoka. Kwa umbali kidogo kuna mlima ambao una mimea. Hali ya anga ni tulivu ma kuna mawingu machache. Katikati ya kiwanda hicho kuna barabara ya lami ambayo inapita katikati.

Hiki ni kiwanda cha nguvu za umeme. Kuna vifaa vya aina mbalimbali ambavyo vinatumika katika kutoa umeme. Hali ya anga ni tulivu na ina rangi ya buluu. Sakafu imejengwa kwa kutumia changarawe.

Hiki ni kiwanda cha usambazaji wa umeme. Kwa umbali kuna milima ambazo zinaonekana. Kuna uwanja mkubwa ambao una nyasi. Pia kuna miti mirefu ambazo ziko uwanjani humo.

Hiki ni kiwanda cha nguvu za umeme, kuna nyaya za stima ambazo zinapita. Anga ni tulivu na kuna mawingu machache meupe. Anga pia ina rangi ya buluu. Kuna vifaa ambavyo vina rangi nyekundu.

Hiki ni kiwanda cha usambazaji wa umeme. Kuna majengo mengi ambayo yako humu. Kwa umbali kuna milima na anga inaonekana kuwa na rangi ya bluu na ni tulivu. Kuna watu ambao wanatembea kwenye kiwanda.

Huyu ni pundamilia. Mbele ya pundamilia huyo, kuna mimea ambayo inaonekana. Pundamilia huyo anaonekana akiangalia upande wa mbele. Nyuma yake, mimea ambayo inaonekana, inaonekana kuwa yamekauka.

Huyu ni twiga mdogo, nyuma yake kuna miti ambazo zimemea na kuna mimea mingine ambayo ina rangi ya kijani. Amesimama kwenye mchanga, hali ya anga ni tulivu na mawingu ni machache.

Mahali hapa pana taka mengi. Kuna wanaume wawili ambao wanaokota takataka hayo. Mmoja amevalia glavu ya rangi ya manjano kwenye mkono mmoja na kwenye mkono mwingine amevalia iliyo na rangi nyeusi. Mwenzake amevalia iliyo na rangi nyeusi kwa mikono zote miwili.

Mahali hapa ni pachafu, unaonyesha uchafuzi wa mazingra. Kuna watu ambao wanasaidia kufanya usafi; wanaokota takataka. Hapa mbele kuna mmoja wa kiume ambaye amevalia fulana na anatoa uchafu katikati ya miti.

Mahali hapo pana taka mingi. Kuna maji ambayo yamekusanyika, na yanaonekana yakiwa machafu. Kuna mtu mmoja ambaye yuko ndani ya maji hayo, na kuna kitu ambacho anaosha. Kwa umbali, kuna majengo ya ghorofa.

Hiki ni kitongoji duni. Kuna mtu mmoja ambaye amebeba mzigo ambao uko kwenye gunia. Anaonekana akivuka maji machafu. Nyuma yake kuna mimea ambazo zimemea. Majengo huku yamejengwa kwa kutumia mabati ambayo yamezeeka na udongo.

Huyu ni tumbili. Ameangalia upande wa nyuma. Tumbili huyu ana rangi tofauti tofauti. Ana rangi nyeupe, nyeusi na kwa sehemu ya miguu ana rangi ya kijivu. Kando yake kuna mti mkubwa.

Vyumba vinabomolewa huku. Kuna gari ambalo linasaidia kubomoa nyumba hivyo. Vyumba vimejengwa kwa kutumia mabati. Kuna mti mmoja ambao umemea kando na kuna mtu ambaye amevalia kofia gumu ya rangi ya manjano.

Hapa kuna kina mama na watoto ambao wamepiga foleni. Kina mama wawili wamebeba watoto wachanga migongoni mwao. Nyuma yao kuna miti ambazo zinaonekana zikiwa zimemea.

Huyu ni ndovu ana rangi ya kahawia, kuna mtu mmoja ambaye anampatia maziwa kutoka kwenye chupa ,mkono wa mtu huyo unaonekana na amevalia shati ambayo ni ya rangi ya kijani.

Kuna mitungi mingi za rangi mbalimbali ambazo zimepangwa hapa chini. Kuna mkono wa mtu mweusi ambao umeshikilia bomba na unachotelea maji kwenye mtungi mmoja wenye rangi ya blue. Kuna mitungi mingine ambayo ni ya rangi ya njano.

Hapa mbele kuna nyasi ambazo zimewekelewa kwenye mchanga na kuna ndovu ambaye anapatiwa kinywaji kutoka kwa chupa na mwanadada moja mwenye asili ya kizungu na ana nywele ndefu nyeupe. Kuna watu watatu ambao wamevalia aproni za kijani kibichi.

Hii ni mbuga ya wanyama. Kuna nyasi ndefu, na uwanja ni mkubwa. Kuna twiga wasaba ambao wanatembea kwenye uwanja huu. Kuna mmoja ambaye ameinama, ni kama anajaribu kusimama.

Kuna watu wawili ambao wanasafisha mazingira. Nyuma yao kuna maji ambayo yana rangi ya kahawia yanatiririka. Watu hao wanaokota takataka. Kuna mimea ambazo zimemea mahali ambapo wamesimama. Kwa umbali kuna miti.

Kuna ndege ambaye amesimama ndani ya maji. Ndege huyo ana mdomo mrefu wenye rangi ya manjano. Kuna ndege mwengine kwa umbali. Ndani ya maji hayo kuna mimea ambayo inaonekana ikiwa imemea.

Hii ni mbuga ya wanyama. Mbuga huu una uwanja mkubwa ambao una nyasi zenye rangi ya kijani. Kuna twiga wengi ambao wanaonekana humu. Twiga hao wanavuka mto mdogo.

Kuna kifaru mmoja ambaye amefunikwa kwa kutumia blanketi. Kuna maafisa wa wanyamapori ambao wamevalia sare za kijani, wanajaribu kumuinua kifaru huyo. Wengine wamevalia glovu mikononi.

Hawa ni waigizaji wa kitamaduni. Wanatumbuiza watu. Wamevalia nguo za kitamaduni. Sakafu ya jengo hili lina rangi ya hudhurungi. Kuna watu ambao wameketi kwenye viti huku wakitazama waigizaji.

Hii ni sehemu ambayo kuna maji ya taka. Hii inaonekana kuwa ni kitongoji duni, kwa umbali kidogo Kuna watu ambao wanatembea tembea na nyuma yao kuna malori. Maji hayo ya taka ina rangi nyeusi, Kuna mabomba mawili ambayo yako kando yake.

Kuna barabara moja ya mchanga inayopita katikati ya msitu. Kando kando ya barabara hiyo, kuna aina mbalimbali za mimea zinazoonekana. Kuna mimea midogo na pia miti mirefu.

Hiki ni kitongoji duni. Hii ni kwa sababu majengo ambayo yanaonekana yamejengwa kwa kutumia mabati ambayo yamezeeka. Kuna mwanadada mmoja ambaye amevalia mavazi ya kijani anafua nguo kwa kutumia mabeseni.

Hili ni bomba kubwa la maji. Bomba lenyewe linaonekana likiwa limezeeka. Ina rangi ya kijani .Kuna wanafunzi ambao wamevalia sare, wameketi juu ya bomba hilo. Kuna maji machafu ambayo yanapita nyuma yao.

Kuna watu wengi ambao wamejipanga humu. Kuna mmoja ambaye ni wa asili ya kizungu na kuna wengine ambao ni waafrika. Wote wamejifunika kwa kutumia shuka ambazo ni za Kimasai. Wamesimama mahali ambapo kuna mchanga.

Hili ni mbuga la wanyama. Hapa mbele kuna pundamilia wawili ambao wanaonekana. Mmoja anakula nyasi na mwingine amesimama. Kwa umbali kuna majengo marefu ya mji wa Nairobi.

Huu ni uchafuzi wa mazingira. Kuna chupa ambazo zimetapakaa kila mahali ambazo hapa mbele. Kuna mtu ambaye anakagua chupa hizo. Nyuma yake kuna maji machafu ambayo yanaonekana.

Hiki ni kitongoji duni, kuna mwanaume mmoja, ambaye amevalia boti ya rangi ya kijani. Amebeba ndoo, na ana gunia ambayo ina mizigo mgongoni mwake. Mahala hapa ni pachafu, na majengo yamejengwa kutumia mabati.

Hiki ni kitongoji duni. Kuna majengo kadhaa ambayo yamejengwa kwa kutumia mabasi ambayo yamezeeka. Pia udongo umetumika katika ujenzi humu. Katikati ya majengo hayo kuna uchafu ambao umekusanyika.

Kuna watu ambao wanasaidia kuunganisha mabomba ya maji. Kuna mtu mmoja ambaye ameshikilia bomba iliyo na rangi ya kijani. Kuna mtaro ambao umechimbwa ukipita katikati ya majengo. Kando kando ya mtaro hio kuna majengo ambayo ni duni.

Huyu ni ndovu. Ndovu huyu ana rangi ya kahawia na ameinua mchanga kwa kutumia mkono wake. Amesimama juu ya udongo. Nyuma yake kuna mtu mmoja ambaye amevalia aproni yenye rangi ya kijani.

Kuna mwanadada ambaye ametandika shuka nyeupe kwenye nyasi. Mwanadada huyo anaonekana akiwa na furaha. Anapanga matunda juu ya shuka hilo. Nyuma yake kuna mti mkubwa na jua unaonekana kuwa unawaka.

Huyu ni mjusi kafiri. Amesimama akiota jua kwenye meza. Mbele yake, kuna uzio ambao umetengenezwa kwa kutumia waya ambayo yana matundu. Nyuma ya uzio huo, kuna mimea ya kijani kibichi.

Huu ni uwanja mkubwa. Kwenye uwanja huu, kuna nyasi ambazo zinaonekana zikiwa zimemea apa mbele na kwa umbali. Katikati ya uwanja kuna miti za aina mbalimbali ambazo zinaonekana. Hali ya anga ni tulivu.

Kuna mtoto mdogo wa kike ambaye amevalia nguo iliyo na rangi ya buluu na nyeupe. Ameshikilia mti mikononi mwake na amenyolewa nywele, nyuma yake kuna mwanamme mmoja ambaye ameshikilia miti miwili huku akipanda nyingine.

Hawa ni waigizaji wa kitamaduni. Wako kwenye ukumbi wakitumbuiza watazamaji. Kuna viti vingi ambavyo vinaonekana nyuma yao. Waigizaji hao wamevalia sare za kitamaduni na kofia zilizo tengenezwa kwa kutumia ngozi yenye rangi nyeusi na nyeupe.

Hapa mbele kuna maji machafu na yana takataka. Kuna bata ambao wanaonekana na vifaranga wa bata ambao wanatembea ndani ya hayo maji. Kuna mtoto mmoja ambaye anavuka maji hayo na amevalia sare za shule. Kwa umbali, kuna wanafunzi wengine ambao wako kando ya majengo ambayo yamejengwa kwa kutumia mabati.

Huu ni uchafuzi wa mazingira. Kuna vyumba ambavyo vinaonekana vikiwa vimebomoka na vinaonekana kuwa vilikuwa vimejengwa kwa kutumia mabati. Kuna mtu mmoja ambaye amesimama kando ya mabati hayo. Mbele yake kuna maji machafu na takataka zimetapakaa kila mahali.

Kuna kidimbwi kikubwa cha maji. Mbele ya kidimbwi hicho, kuna mimea ambazo zimemea. Kwa umbali kidogo, kuna miti za aina mbalimbali ambazo zinaonekana zikiwa zimemea.

Kuna watu ambao wanasaidia katika kusafisha mazingira. Kuna mtu mmoja ambaye amevalia aproni yenye rangi ya kijani na buti, ana kofia kichwani. Wanasaidiana kuokota takataka na watu wengine. Nyuma yao kuna maji.

Hiki ni kituo cha mabasi ya kubeba abiria. Hapa mbele, kuna mhudumu mmoja ambaye ameshikilia bango linaloonyesha sehemu ambazo magari hayo yanaelekea. Magari yanayoonekana ni mabasi ya kampuni ya Citi Hoppa. Kwa mbali kidogo, kuna wahudumu wengine wawili ambao wanajadiliana na mwanadada aliyevalia shati nyekundu na jeans ya buluu.

Hiki ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Basi lililo mbele ina rangi ya kijani, nyekundu, na ya manjano. Kwenye kioo chake cha mbele, imeandikwa T Sacco. Kuna mhudumu mmoja ambaye ameshikilia bango, inayoonesha mahali ambapo gari hilo linanenda.

Hili ni barabara. Barabara hili lina magari za aina mbalimbali. Kuna mabasi, malori, magari madogo na matatu madogo ya kubeba abiria. Kando ya barabara kuna miti ambazo zimemea.

Kuna mabasi mengi za kubeba abiria ambazo zinaonekana kwenye picha hili. Kuna watu ambao wanatembeatembea na kuna maafisa wa trafiki watatu ambao wamevalia kofia nyeupe, kwa umbali kuna majengo marefu ya ghorofa.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria. Hapa mbele kuna pikipiki mmoja ambayo haina mwendeshaji. Nyuma ya pikipiki hiyo kuna wahudumu wawili wa gari ambao wamesimama mmoja aliyevalia koti ya zambarau ameshikilia bango. Nyuma yao kuna basi mmoja ya City Shuttle .

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria kunaonekana kuwa kulikuwa na mvua kwa sababu kwenye barabara kuna maji ,kuna basi moja ambayo ina rangi nyingi limeegeshwa kando ya barabara ,kuna mtu mmoja ambaye anabiri gari hilo na amebeba mkoba mgongoni.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria. Kuna wahudumu wa gari ambao wanajaribu kushawishi abiria kuabiri gari hizo. Nyuma ya magari hayo, kuna miti mirefu ambayo inaonekana.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria, gari iliyo mbele ni ya kampuni ya nuclear investments ltd linaelekea sehemu za Nyahururu ,Gilgil, Olkalau na Maralal, kuna watu ambao wamesimama kando ya gari hilo.

Hapa mbele kuna mwendeshaji mmoja wa pikipiki ambaye anaendesha pikipiki lake . Nyuma yake kuna askari wa trafiki . Kwa umbali kidogo, kuna mabasi mawili ambayo yanatumika kusafirisha abiria na nyuma yake kuna majengo marefu na mabango ya matangazo.

Kuna mabasi ambayo yamepangwa. Mabasi hayo, ni ya mji wa Nairobi na husaidia katika kusafirisha abiria. Kuna watu ambao wanatembeatembea, mabasi mengine yameegeshwa kando ya barabara. Na nyuma yao, kuna jengo moja ya ghorofa.

Hiki ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna watu ambao wanatembea tembea karibu na magari hizo. Kwenye gari moja iliyo mbele ambayo imeandikwa KMO Sacco , kuna mwanadada mmoja ambaye amevalia kaptura na ana kofia. Anaonekana akibonyeza simu yake ya mkono.

Hili ni barabara kuu. Barabarani kuna aina mbalimbali za magari ambazo zinapita. Kuna malori na magari madogo. Pia kuna magari za kusafirisha abiria. Kuna muendeshaji mmoja wa pikipiki pia kuna watu ambao wanatembea kwa miguu.

Hii ni barabara kuu. Kuna aina mbali mbali za magari ambazo ziko kwenye barabara. Kuna mbasi, magari madogo na malori. Pia kuna watu ambao wanatembeatembea kando ya barabara. Kwa umbali kuna majengo marefu. Kando ya barabara kuna uzio ambao umejengwa kwa kutumia mawe na kuna miti mirefu.

Hii ni barabara kuu. Barabara hii ni tulivu. Kuna magari machache ambayo yanaendeshwa. Kuna magari mawili madogo yenye rangi nyeupe yalio kwenye barabara ya katikati. Kuna watu ambao wanatembea tembea.

Hili ni barabara kuu. Kuna magari machache madogo ambayo yanaonekana kwenye barabara. Hali ya anga ni tulivu. Kuna bango moja ambalo linaonekana kando ya barabara. Nyuma ya bango hilo kuna jengo moja refu ambalo linaonekana.

Hili ni gari la kampuni ya Molo Group . Inatumika katika kubeba abiria. Jua ya gari hilo kuna mabango mengi na kuna sanduku. Pia kuna kuni ambazo zimefungwa kwa kitita. Kuna watu ambao wanaabiri.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria. Kuna aina mbali mbali za magari, ambazo ziko humu. Kuna basi moja yenye rangi nyekundu. Ina nambari ya usajili ambayo ni KCW 145W. Kwa umbali, kuna majengo marefu ya ghorofa.

Hiki ni kituo cha magari za kusafirisha abiria ,gari iliyo mbele ni ya suprime shuttle inabeba abiria ambao wanaelekea sehemu za Nakuru kuna watu ambao wanatembeatembea na kuna majengo marefu, gari ingine ina rangi nyekundu.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria. Gari iliyo hapa mbele imeandikwa Talisman, lina bango ambalo limeandikwa sehemu ambazo gari hio inaelekea. Kuna watu ambao wanatembea tembea kando ya gari hilo na kwa umbali kuna majengo marefu.

Hii ni barabara kuu mjini Nairobi. Hii ni kwa sababu kwa umbali kuna majengo mengi marefu. Magari yamejaa barabarani. Kuna magari madogo, malori na mabasi za kubeba abiria. Kuna watu ambao wanatembea tembea karibu na barabara.

Hili ni barabara kuu. Upande mmoja una magari mengi na upande mwingine una magari matatu peke yake. Gari moja ni ndogo, ingine ni basi na iliyo nyuma kabisa ni lori. Kuna watu ambao wanatembea tembea karibu na barabara.

Hiki ni kituo cha magari ya kubeba abiria. Kuna gari moja iliyoandikwa Narok Direct . Kuna abiria ambao wameketi mbele, na kuna mwanadada mmoja aliyevaa kofia na fulana ya zambarau, amesimama kando ya mlango wa mbele.

Hii ni barabara kuu ,kwenye barabara kuna aina mbalimbali za magari kuna malori na kuna magari madogo na pia magari za aina ya matatu ambazo zinasaidia kusafirisha abiria, kando ya barabara kuna miti mirefu.

Haya ni mabasi ya kusafirisha abiria. Juu ya basi lililo mbele, kuna mizigo ambayo imewekwa pamoja na tairi. Kuna watu waliosimama kando ya basi hilo. Basi lililo nyuma limeandikwa Mombasa na Nairobi.

Hiki ni kituo cha mabasi cha kusafirisha abiria. Kuna mhudumu mmoja ambaye ameshikilia bango. Bango hilo linaonyesha sehemu ambapo magari hizo zinaelekea. Basi ambayo inaonekana, imeandikwa Amazing.

Hiki ni kituo cha magari za kusafirisha abiria, kuna basi moja ambayo imeandikwa blessings ina bango ambalo linaonyesha sehemu ambayo gari hilo linaelekea. kuna muhudumu ambaye amesimama mlangoni nyuma yake kuna majengo marefu na kuna watu ambao wanatembeatembea katika shughuli zao za siku.

Kituo cha magari ya kusafirisha abiria. Gari lililo hapa mbele ni la kampuni ya Metro Trans. Kuna bango lililobandikwa mlangoni, na kuna wahudumu wanaoonekana wakitembea wakijaribu kushawishi watu kupanda gari.

Hili ni basi ambayo inatumika katika usafirishaji ya abiria. Gari hilo limeandikwa Get Hooked na nambari ya usajili ni KDS 469D. Kuna wahudumu wa gari hilo ambao wamesimama nje ya gari.

Hiki ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna basi moja ambayo iko huku mbele. Basi hilo ina rangi tofauti tofauti, kama vile nyeupe, zambarau, na kuna manjano. Lina bango kwenye mlango wake, na kuna watu ambao wamesimama kando.

Huu ni sehemu katika mji mkuu. Kuna magari za aina mbalimbali na kuna watu ambao wanatembea tembea. Kuna pikipiki ambayo inaonekana hapa mbele. Kwa umbali kuna majengo mengi za ghorofa.

Hii ni sehemu katika mji mkuu wa Nairobi kuna mabasi ambazo zinaonekana na zinatumika katika kubeba abiria ,hapa mbele kuna magari mawili madogo kuna watu ambao wanatembea wakiwa katika shughuli zao za siku na kuna maafisa wa trafiki.

Hii ni barabara kuu. Kwenye barabara kuna aina mbalimbali za magari ambazo zinapita. Hapa mbele, kuna gari moja ya kijivu inayotumika katika usafirishaji wa abiria. Nyuma yake, kuna basi moja iliyo na rangi nyingi. Kando ya barabara, kuna mtu mmoja ambaye anasukuma mkokoteni.

Hili ni basi la kampuni ya Citi Hoppa. Basi hilo husafirisha abiria. Kwenye kioo cha mbele, kuna nambari ambao imeandikwa arobaini na sita. Basi hilo lina rangi tofauti tofauti kama vile kijani, nyeupe, na ile ya manjano.

Hii ni sehemu katika mji mkuu. Hapa mbele kuna basi moja ya City Hoppa ambalo limeegeshwa. Mbele yake kuna mwanadada mmoja ambaye amevalia fulani ya njano na mbele yake kuna mwanaume ambaye amevalia sharti ya rangi ya blue . Kwa umbali kuna magari za aina mbalimbali ambazo ziko humu.

Hiki ni kituo cha mabasi ya kubeba abiria. Nyuma ya kituo hicho, kuna jengo moja la ghorofa ambalo limejengwa kwa kutumia mabati. Kuna wahudumu ambao wanasimamia na kukusanya nauli, na kuna wawili ambao wameshikilia bango.

Hili ni basi la kampuni ya Metro Trans . Linatumika katika usafirishaji wa abiria. Kuna mahali ambapo pameandikwa 7 C . Kuna mtu anatembea katikati ya basi hilo na basi nyingine lililo kwenye barabara. Kwa mbali kuna majengo marefu.

Hiki ni kituo cha magari za kubeba abiria. Kuna mabasi mengi ambayo yamepangwa humu. Kuna mhudumu ambaye ameshikilia upande wa mbele wa gari moja na kuna watu ambao wanaabiri gari. Nyuma ya magari hayo kuna jengo ambalo limeandikwa Maximum Miracle Centre

Hili ni barabara kuu. Kuna magari mengi na kuna watu ambao wanatembea wakivuka barabara. Kuna miti ambazo zinaonekana kando ya barabara. Kwa umbali, kuna majengo mengi marefu kuashiria kuwa huu ni mji mkuu.

Kuna bomba la maji ambayo ina rangi ya kijani, iko kwenye udongo. Udongo umekusanyika kando ya bomba hilo. Bomba hilo ina vifuniko viwili ambavyo vina rangi ya bluu na vimeunganishwa katikati.

Hapa ndani kuna mabomba mengi ya maji. Kwa umbali kidogo kuna ndoo mawili ambayo imewekelewa moja juu ya nyingine, iliyo chini ina rangi nyeupe na ile iliyo juu ina rangi ya machungwa.

Mahali hapa pana taka nyingi za aina mbalimbali. Nyuma ya taka hizo kuna nyasi ambazo zimemea kando ya nyasi kuna mimiea mengine kwa umbali kidogo kuna majengo ambayo yanaonekana.

Kuna mabomba mengi ya maji, Bomba hizo zimepakwa rangi ya blue .Kuna mwangaza wa kutosha humu ndani. Bomba hizo zimeunganishwa na zinapita chini ,ili kupitisha maji.

Kuna lori moja iliyo na rangi ya kijani. Kuna watu ambao wako juu ya lori hilo. Lori hili ni la kubeba takataka na imeandikwa Simple Direct. Kuna moja ya ghorofa iliyo kando ya lori hilo.

Hapa mbele kuna mabomba mengi ,Mabomba hayo ni makubwa na yanaonekana kuwa yamezeeka. imewekelewa juu ya nyasi. Kwa umbali Kuna miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani.

Mahali hapa ni pachafu. Kuna maji machafu ambaye yana rangi ambayo inaonekana kuwa si safi inapita kati kati .Kuna udongo kando ya maji hayo. Kuna bomba moja la chuma ambalo linaonekana.

Kuna mtaro mkubwa ambao umechimbwa. Kwa umbali, kuna jengo moja la ghorofa ambalo halijapakwa rangi. Na kando kidogo, kuna nyaya za simu ambazo zinazoonekana zikining'inia.